Duka la M-Pesa lenye rangi ya kijani kibichi na nembo nyeupe, yenye maandishi M-Pesa. Mbele ya duka kuna tope au udongo kuashiria barabara chafu au mvua iliyonyesha. Mtu mmoja akiwa amevalia nguo za zambarau anaonekana akitembea karibu na duka. Nyuma ya wavu na chuma, bidhaa kama vile matunda zinaonekana zikiuzwa.

Bango la matangazo ya huduma ya maisha kutoka Aziano Insurance Agency. Inaonyesha jina Life Insurance na ujumbe your future protected . Inorodhesha aina mbalimbali za bima kama vile; term life, endowment policy, . Pia kuna nambari ya simu na anwani ya tuvuti kwa mawasiliano. Upande wa kulia kuna picha ya familia yenye furaha, baba, mama na mtoto wao wakicheza ikionyesha amani.

Meza imejazwa na rundo kubwa ya Viatu mbalimbali haswa Kanda mbili na viatu vingine vya wazi. Viatu hivi vina rangi mbalimbali kama vile buluu, zambarao, njano , nyekundu na kijani kibichi Vimepangwa kwa wingi vikionyesha ni bidhaa zinazouzwa sokoni.

Ndizi na mboga ya aina mbalimbali yametundikwa na kuwekwa pamoja. Maboga kadhaa ni makubwa yenye rangi ya kijani na manjano yakiwa na maumbo tofauti. Chini yake kuna rundo la maboga madogo yaliyopauka. Yanaonekana kama lulu au matunda yakionyesha utofauti wa mazao ya mashamba. Mwanga umemulika juu ya boga hizo ukizifanya zionekane mpya na zenye kuvutia.

Duka hili limejaa bidhaa za ufundi ambalo ni za asili ya kiafrika. Zikiwemo sanamu na mbao zilizochongwa na vinyango mbalimbali vilivyopakwa rangi. Kuna pia ngozi yenye madoa meusi na meupe . Mwangaza mkali unaangazia bidhaa ukionyesha eneo lile ni kama duka la sanaa mbalimbali.

Magari matatu meusi ya aina ya Mercedes Benz G class, yameegeshwa kando katika eneo la wazi chini ya anga ya bluu. Barabara iliyo mbele yao imetengenezwa kwa matofali ya rangi ya kahawia na kuna kizuizi cheusi na cheupe kando ya barabara. Nguzo za taa na kamba zenye taa ndogo zinaonekana juu zikining'inia zikionyesha kuwa eneo linaweza kuwa la biashara au la burudani. Baadhi ya magari inaonekana kuwa na vifaa maalum au marekebisho ya kipekee.

Duka la maziwa la Destiny Dairies, linaonekana likiwa limefunguliwa usiku. Huku watu kadhaa wakizunguka eneo la Milk ATM . Bango kubwa juu ya duka linaonyesha jina la duka, na picha za ng'ombe. Ndani ya duka kuna mashine ya ATM ya maziwa na watu wanane. Watu watatu wamesimama nje ya mashine wakisubiri au wakifanya shughuli zingine. Chini ya bango kuna taa inayong'aa, ikionyesha mwangaza wa kutosha. Upande wa kulia kuna duka, kuna mikebe ya maziwa iliyopangwa ikionyesha biashara ya maziwa.

Bima rahisi linaonyesha pikipiki ikiwa na abiria wawili barabarani. Juu yake kuna maelezo ya paybill. Chini ujumbe unatoa bima ya third party cover kwa boda, kwa shilingi elfu mbili mia tano kwa miezi sita. Linatoa nambari ya mawasiliano an anwani ya tuvuti kwa huduma.

Rundo la matairi mengi ya magari yaliyopangwa kwa uangalifu. Matairi hayo ni meusi yakionyesha milia na mifumo maridadi ya mitindo ya kukanyagia barabarani. Baadhi ya matairi yameonekana wazi kabisa, huku mengine yakiwa yamefifia kidogo nyuma, yakitengene za muundo unaorudia. Huu ni mkusanyiko mpya matairi , labda yanaonekana kwenye gala au duka la kuuzia.

Baiskeli nyeupe iliyochakaa imesimama mbele ya duka, lenye milango ya bluu na kijani .Ndani ya duka, mtu anaonekana akishughulika. Barabara hiyo mbele ya duka ina mashimo na uchafu. Pikipiki imeegeshwa karibu na baiskeli na mtu mwingine ameonekana ameketi karibu nayo.

Ufunguo nyeusi ya kisasa ya gari imening'inia kwenye mlango wa gari uliofunguliwa. Funguo ina vifungo vya udhibiti. Mlango unaakisi mwanga wa jua. Mandhari nyuma yamefifia yakionyesha jengo refu la kisasa. Mkono wa mtu unaonekana ukielekeza kwenye hilo jengo na gari lenyewe ni gari jeupe.

Mazao mbalimbali ya shambani yamepangwa vizuri kwa ajili ya kuuza. Katika safu ya juu nyanya zekundu zimejaa kwenye chombo cha plastiki za njano na kando yake kuna viazi vingi vya rangi vya waridi viko ndani ya box . Chini yake kuna masanduku mawili yaliyopangwa vizuri ili moja limejaa parachichi na ndimu za kijani na majani na lingine lina matango mabichi na matunda mengine yanayofanana mboga. Pembeni kabisa pilipili hoho ndefu za kijani zimepambwa.

Duka la kuuza magari Mercedes Centre Limited linaonekana likionyesha aina mbalimbali za magari mercedes benz. Magari kadhaa ya kifahari yenye rangi nyeupe, nyeusi na kijivu yamepangwa kwa usawa nje ya duka yakiegeza ubora wa juu. Kwenye magari kuna bango kubwa lenye nembo ya mercedes benz na jina la duka. Magari yote yanaonekana safi na tayari kuuzwa.

Nguo nyingi zimetandikwa juu na kuwekwa chini kwenye meza, zenye rangi mbalimbali. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya nguo, akibeba vazi nyingine mikononi. Mazingira yanaonekana kuwa na pilka pilka nyingi, ikionyesha biashara ya nguo za mitumba au sokoni.

Beli kubwa za nguo zilizoshinikizwa zimepangwa kwa uangalifu zikionyesha bidhaa mingi zilizopakiwa kwa usafirishaji. Kila beli imefungwa kwa nyuzi za plastiki zenye uwazi na nyavu. Kamba nyeusi imara zikishikilia nguo pamoja, rangi mbalimbali za nguo zinaonekana kupitia plastiki zikijumuisha manjano, nyekundu, na buluu, zikionyesha aina mbalimbali. Baadhi ya beli zinaonekana kuwa na maandishi labda, zikionyesha maelezo yaliyomo.

Mkono wa mtu umeshikilia noti nyingi za shilingi ya Kenya. Noti nyingi ni za elfu moja zikiwa zimetandazwa kama shabiki zikionyesha dhamani kubwa, chini kulia ni shilingi ya noti mia tano ikiwa na picha wa rais wa kwanza, mzee Jomo Kenyatta wa Kenya. Noti hizi zinaonekana mpya zikionyesha zimetoka benki na zile za Kitambo kabla zile mpya ziletwe.

Tangazo la bima la boda linaonyesha. Waendeshaji pikipiki wawili lina tangaza bima ya pikipiki kwa shilingi elfu tatu na shilingi elfu sita comprehensive . Bima inaletwa Naiirobi bure miji mingine kwa hada, Kuna habari ya simu ya kuwasiliana na tangazo la huduma za bima.

Trela kubwa ya kubeba magari imesimama chini ya jua ikiwa imepakia magari manne mapya. Matatu meusi na moja jeupe, kwenye maghorofa yake mawili. Watu wachache wanasimamia shughuli hii. Maandhari inaonyesha eneo la viwanda usafirishaji ambapo lori hilo ladhibiti liko tayari kwa safari, safirisha mizigo yake.

Cheki ya KRA ya udhibitisho wa usajili wa kodi inaonekana. Inatoa maelezo ya mlipa kodi ikionyesha Wanjihi Self Group , na Non-individual kama kama aina yake. Anwani ya barua pepe na nambari ya simu pia zimeothoreshwa, pamoja na maelezo ya anwani iliyoko Nyahururu. Chini yake imeonyeshwa kuwa ombi la usajili wa Income tax company , limewasilishwa.

Kibandacha soko kinaonyesha vichwa na mapambo mengi yaliyotundikwa na kuwekwa mezani, ikiwemo mikufu, mikanda na shanga. Paa la mabati linafunika bidhaa hizo za rangi mbali mbali. Muuzaji amesimama nyuma ya meza chini ya anga ya buluu yenye mawingu.

Mabasi mengi yamo kwenye ghala kubwa. Mabasi hayo yana rangi ya chungwa huku moja ikiwa nyeupe. Dari la gari laonekana kuwa na palachuma na madirisha makubwa yanaruhusu mwanga asili kuingia. Kuna rangi ya kijani,. Chini ikiwezekana kuonyesha mstari wa kuunganisha. Mabasi hayo yamepangwa kwa mstari mrefu yakionyesha uzalishaji bado unaendelea wa magari.

Shilingi ya elfu moja Kenya imeonyeshwa ikiwa imelala chini au juu ya uso fulani. Nambari ya Serial Number inaonekana wazi ikiwa na tarakimu kadhaa za rangi nyekundu, rangi ya noti ya mchanganyiko na njano na kahawia na inatambuliwa kwa robusti kama sarafu ya Kenya. Sehemu ya chini ya noti ina maandishi shilingi elfu moja, ikionyesha thamani yake. Ubora wa picha unaruhusu kuona baadhi ya vipengele vya usalama wa noti.

Gari aina ya pikapu lenye rangi ya kijani kibichi ilioko ule imesimama katikati ya eneo lenye nyasi. Gari lina milango minne na sehemu ya kubeba mizigo nyuma ikiwa na viambajigo vya chuma vinavyong'aa. Mataa ya gari yanaonekana imara na tayari kwa safari. Nyuma ya gari kuna miti mirefu yenye majani membamba. Anga inaonekana wazi ikiwa na mwangaza. Nyuma ya gari kuna nyasi ya green .

Hii ni soko lenye shuguli nyingi ambapo wachuuzi wengi wanauza bidhaa zao wakiwa wamekaa chini. Kuna rundo la matunda na mboga mbali mbali kama vile machungwa , nyanya , pilipili hoho. Baadhi ya wachuuzi wameeka bidhaa zao kwenye gunia au maboksi. Wateja wanapita katikati ya vibanda wakichungulia bidhaa wanazo hitaji. Watu wengi wamevaa nguo za kawaida na mandhari ya soko la wazi linaonekana kwa umbali. Mmoja wao amechuchumaa, mwanamke aliyevaa trouser ya bluu akinyakua mboga.

Mkono wa mtu unashikilia rundo la noti za shillingi elfu moja za kenya zikiwa zimetanika kidogo kuonesha dhamani yake. Noti hizi zina rangi ya kahawia na zimechapishwa lwa maandishi ya kenya na namba elfu moja zikionesha dhamani yake. Nyuma ya noti kuna kibodi yani ya kompyuta ikionesha mazingira ya ofisi au biashara.

Mkusanyiko mkubwa wa matunda na mboga mbali mbali umepangwa kwa uzuri, kuna rundo la nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu vyekundu na ndimu za kijani. Katikati kuna kundi la mboga za majani, pia kuna matango na matunda mengine. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri zikionyesha rangi tofauti tofauti na uhai.

Gari yenye rangi ya fedha ya kuvuta, inaonekana ikibeba gari ingine ya kifahari ya bluu. Gari ya bluu imewekwa juu ya jukwaa maalum la kuvuta ikiwa tayari kusafirishwa. Hali hii inaonekana kua na mawingu na barabara imeloa kidogo inyooke ikionyesha huenda kukawa na mvua. Kwa nyuma kuna eneo wazi lenye miti na mimea ya kijani kibichi.

Duka la nyama linaonyesha sehemu ya kuuza nyama na wateja wakisubiri nyama. Nyama mbalimbali ikiwemo mbavu na vipande vingine vimetundikwa juu ya kaunta huku vipande vingine viko vilivyokuwa ndani ya friji ya glasi. Mchinjaji amevaa kanzu nyeupe, amesimama nyuma ya kaunta, akihudumia wateja. Wateja kadhaa wanaonekana wanasubiri huduma, huku mmoja akiwa amevaa kofia nyekundu. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Viatu vya michezo vikiwemo vya aina mbalimbali na rangi vimepangwa wima kwenye onyesho labda katika soko au duka la viatu. Vimepachukwa kwenye kamba vikionyesha sehemu zao za chini. Kuna viatu vya rangi ya bluu, nyekundu, nyeusi, vyeupe, kijivu, kijani. Hii ni sehemu ambayo inaonekana ikitoa mwonekano wa rastiki.

Gari jeusi aina ya Mercedes Benz G wagon limeegeshwa mbele kabisa likionyesha taa zake zikiwa zimewashwa. Grilli yake kubwa na nembo ya Mercedes zinaonekana wazi. Nambari ya gari ishirini na mbili Rawa Auto. Nyuma yake kuna majengo yenye madirisha na magari mengine yakiwa yameegeshwa. Gari hili linaoneka kuwa la kifahari na lenye nguvu.

Watu watatu wamesimama kwenye kaunta inayotoa huduma za M-Pesa kama inavyoonekana kwenye mabango ya kijani na nyeupe yenye lebo ya M-Pesa. Wateja wanangojea huduma huku mmoja akiwa amevaa hijabu ya rangi ya waridi na wengine wakiwa wawili wamesimamia migongoni yao ikionekana. Kaunta ina madirisha ya kioo na ndani yake kuna mabango mengine yenye maelezo huduma. Juu ya kaunta kuna ishara yenye maandishi available here ikionyesha huduma zinapatikana hapo.

Tangazo la pikipiki linaonyesha imani inaonekana inapisha kuna kibando kikubwa cha matasekuli cha maandishi matasekuli insurance kifano na maliza kina kusema mbili za bima since the border and private maelezo yanatoa vibanga vya bima ikijumuisha comprehensive treatment tatu na tano na gharama za titi hope is the border kwa mwezi mmoja.

Gurudumu la gari la kisasa lina rimu ya fedha inayong'aa. Matairi yanaonekana kuwa na mchoro mzito yakionyesha kuwa gari linaweza kuwa la kusafiri vizuri katika hali mbalimbali za barabara. Sehemu ya chini ya gari yenye rangi nyeusi inaonekana pembeni. Chini ya gurudumu kuna barabara iliyojengwa kwa matofali na nyasi kidogo zinaonekana zikichipuka katikati ya matofali hayo. Mwangaza wa jua unaonekana kuangukia gurudumu na kuifanya ingarishe zaidi.

Ukubwa wa magari mapya, umeegeshwa kwenye eneo wazi, akiwa amepangwa kuhusika katika safu ndefu. Magari hayo yana rangi mbalimbali zikiwemo nyeupe, kijivu, nyekundu na nyeusi. Yakionyesha aina tofauti za magari kama vile; Toyota na SUVs kwa umbali, malori na magari mengine makubwa yanaonekana yakiwa yameegeshwa. Ikionyesha eneo hili linawezakuwa la kusambaza au kuhifadhi magari.

Shanga na mapambo mengi ya rangi mbalimbali yamenyunyizwa, yakionyesha utamaduni tajiri. Kuna mikufu mirefu, vikuku, na mapambo mengine yaliyotengenezwa kwa shanga ndogondogo. Rangi za kijani kibichi, blue , nyekundu, njano na machungwa zinachanganyika vizuri, zikionyesha ustadi wa sanaa ya mikono. Baadhi ya shanga zinaonekana kuwa na muundo wa duara, na bidhaa hizi zimepangwa kwa wingi, labda katika soko.

Gari nyeusi imeegeshwa mbele ya gari nyeupe nje ya jumba la maonyesho la Hyundai. Ishara ya Hyundai inaonekana wazi juu ya jengo eneo la kuegesha magari, linaonekana safi na limepangwa vizuri. Mwanga hafifu unaashiria jioni ukionyesha magari yaliyopangwa kwa ustadi. Nyuma yakiwa majengo yaliyokaa vizuri.

Viatu vya aina mbalimbali vikiwemo buti, viatu vya michezo na rubber , vimewekwa kwa wingi kwenye meza. Rangi na mitindo tofauti ya viatu huonekana wazi, ikionyesha uteuzi mpana. Baliangu zimetandikwa nyuma, kwa sherehe, ilikuwa ni soko au bidhaa mchanganyiko.

Kwenye soko lenye shughuli nyingi, mwanamke ameketi katikati ya vibanda akiuza mboga na matunda mbalimbali, kundi kubwa la pilipili hoho za kijani kibichi na matango yamefungwa mbele yake, huku vitunguu na nyanya zinaonekana kwenye kikapu kwa mbali, watu wanapitia kwenye njia chafu ya soko, mwanga wa juu unaangaza juu ya eneo hili ukionyesha shughuli za kila siku za soko.

Picha inaonyesha duka la biashara linaloonekana kuwa la Mpesa. Mlango wa duka ni wa rangi ya buluu na umeandikwa Mpesa Wima. Ndani ya duka kuna kreti nyekundu za vinywaji zilizopangwa. Nje ya duka kuna meza ndogo ya mbao. Sakafu ya duka ina ngazi chache zinazoelekea kwenye mlango.

Kampuni ya Mayfair insurance linatangaza chapisha jipya ya blogu Kuna maandishi makubwa ya New blog alert ,na kichwa cha blogu, Compressive guide to choosing the right insurance policy in Kenya Upande wa kulia, kompyuta kibao inaonyesha chapisho hilo la blogu waziwazi. Ikiwa na nembo ya Mayfair Insurance. Kinyanoni ya tovuti ya Mexia Insurance na maelezo mawasiliano mengine.

Tangazo la bima la afya likionyesha huduma ya Cover Bora Medical Insurance. Daktari wa kike anazungumza na mgonjwa wake. Juu kulia kuna picha dogo ya mikono miwili ikipeana ikionyesha mwingiliano kati ya daktari na mgonjwa au mtoa huduma na mteja. Orodha ya faida zinatolewa na bima hizi zimeonyeshwa ikijumuisha checkup, doctor's fee na zingine .Taarifa za mawasiliano kama nambari za simu na anwani ya tovuti zimejumuishwa chini.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari. Kuna rundo la magari ya kifahari ambayo imepangwa kwa uangalifu. Magari haya yana rangi mbali mbali kama vile nyeusi, nyekundu na kijani kibichi. Kwenye kona kuna dawati la mapozi lenye kompyuta na vifaa vingine vya ofisi. Madirisha makubwa yanarushwa mwanga wa asili kuingia huku magai mengine yakionekana yakiwa yameegeshwa nje.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikiwa na picha ya mzee Jomo Kenyatta akiwa ameketi kwenye kiti. Maandishi banki kuu ya Kenya na the legal tender for one thousand shillings yanaonekana wazi. Nembo ya nambari elfu moja imeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo na tarehe, mwaka elfu mbili kumi na tisa pia inaonekana.

Magari mapya yamepangwa safu kwenye eneo kubwa la maegesho. Magari mengi ni SUV yakiwa na rangi tofauti kama vile yako meusi, kijivu na hata machungwa. Baadhi ya a magari bado yana vifaa vya kufunika vioo kwa mbali majengo na mazingira yanaonekana ikionyesha kuwa eneo hili ni sehemu ya kiwanda au bandari kubwa la usafirishaji wa magari.

Tikiti maji kadhaa zikiwa kubwa na ndogo zimepangwa pamoja zikionyesha rangi zao za kijani kibichi na mistari ya kidini iliyokolea. Baadhi zinaonekana kubwa na mikwaruzo midogo. Kando ya tikiti maji hizo kuna matunda mengine ikiwemo chungwa moja lenye rangi ya machungwa linaloonekana kwa sehemu. Kwa nyuma kabisa, matunda mengine yakionekana labda maembe yanaonekana yakiwa yamepangwa.

Shamba la boga limepangwa kwa uangalifu likionyesha viazi vingi vilivyowekwa kwenye ndoo tofauti, baadhi vikiwa vimerundana juu ya ndoo. Chini karoti nyingi safi zimepangwa vizuri kwenye safu zikifuatwa na pilipili hoho za kijani kibichi. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye kitambaa cha rangi ya zambarau kwenye mbao.

Skrini ya simu inaonyesha program ya simu ya Safaricom. Skrini kuu inaonyesha salio la elfu sitini na nane na mia tano na chaguzi za pay na airtime . Chini kidogo kuna mapendekezo, kuna kama buy data na KBQRIS learn autocode . Sehemu ya chini ya skrini ianonyesha taarifa za miala ya M-PESA iko na majina na number za simu na kiasi kilichotumwa au kupokewa.

Mlima wa nguo inaonekana ikiwa imelundikana wezi. Ziko na rangi za mtindo mbalimbali. Baadhi ya nguo ni pamoja na rangi kama vile chungwa, kijani, nyeupe na blue zinajitokeza .Nyuma ya nguo, miguu ya mtu inaonekana, ikiashiria uwepo wa watu wanaochagua hizo nguo. Mazingira yote yanaashiria ni nguo za mitumba au duka la nguo.

Risiti ya mapato kutoka mamlaka ya Bandari Kenya, imeandikwa revenue receipt kwa herufi kubwa, na inajumuisha maelezo kama vile, namba ya pini, namba ya VAT, tarehe ya kutolewa, ambayo ni tarehe 28 Juni 2013, namba ya akaunti, namba ya risiti. Juu la kushoto kuna nembo ya mamlaka ya Bandari Kenya Receipt imetolewa kwa African Cotton Industry, yenye anwani ya Mombasa kenya, na inatoa shukrani kwa malipo ya haraka.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu wakikagua karatasi pamoja labda katika eneo la mauzo ya magari. Mwanaume anatabasamu usoni amevalia suti nyeusi na shati jeupe, mwanamke akiwa amevalia koti jeusi lenye mistari anaangalia kwa makini karatasi hizo. Nyuma yao gari nyeupe linaonekana kwa sehemu likionyesha mazingira ya ndani ya chumba cha maonyesho.

Maegesho makubwa ya gari yamejaa magari mbalimbali yakiwemo Sedan, SUV na malori madogo. Magari mengi yanaonekana kuwa mapya yakiwa yamepangwa kwa utaratibu yakionyesha kuwa hapa ni sehemu ya kuhifadhi magari, kuuza au kusafirisha. Kuna jengo kubwa la rangi nyeupe lenye milango miwili likionyesha labda ni ghala au ofisi. Eneo lote linaonekana kwa wazi na lina mwangaza wa kutosha.